Katika muktadha huu wa dondoo tunaona daktari ambaye amevaa nguo yake rasmi ya kazi akiwa na vibobo ambavyo vimebeba dawa ya kutoa maelezo kwa muuguzi.